Hili ni duka la kuuza nguo za kifahari za wanawake. Duka lenyewe limepambwa vizuri na lina rangi za kuvutia. Nguo zimepangwa kwa utaratibu ii uchaguzi uwe rahisi. Pia kuna taa kila mahali ili mtu aweze kuona vizuri anapochagua nguo zake.

Hili ni duka la nguo za kike, mavazi haya yana rangi tofauti tofauti ya kupendeza na ya kuvutia macho. Mpangilio wa nguo hizi ni shwari kabisa inampa mtu wakati rahisi wa kukagua.

Sanamu hizi za nguo zimetumika kuonyesha nguo za kiume. Kuna nguo zingine ambazo zimetundikwa kwenye vyuma. Nguo zilizo pale ni za kuvaliwa ofisini kwa vile kuna shati, koti na suruali ndefu za kazini. Pia mojawapo ya sanamu imebeba mkoba kuashiria kuna mikoba kwenye duka lile.

Duka hili liko kwenye kituo kikubwa cha ununuzi. Kuna mavazi ya kifahari yanayopendeza katika duka hilo. Jamaa huyu anaonekana akiingia ndani ya duka lile ili kuweza kuulizia ama kununua mojawapo ya mavazi yale.

Soko hili ni mojawapo ya masoko mengi yalio katika jiji la Nairobi. Wachuuzi wako pale na bidhaa zao walizopanga vizuri ili kuwavutia wateja. Tayari kuna wanunuzi ambao wamewazili kwa ajili ya kununua bidhaa hizo na kwa vile kila mtu amevalia vulana, inaonekana kuwa kuna baridi hapa.

Hili linaonekana ni soko la wazi la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile viatu na nguo za kuvalia. Wanunuzi wanaonekana wakikagua bidhaa. Pia inaonekana ni barabara kubwa kwa vile kuna magari yaliyoegezwa kando ya barabara.

Hili ni jumba la biashara lililo na maduka tofauti yanayouza bidhaa tofauti tofauti vya ujenzi. Kuna duka la kuuza vigae vya kisasa na kuna lingine ambalo linauza mbao. Bidhaa zinazouzwa hapa zimepangwa kwa mwonekano unaovutia wateja.

Hii ni mojawapo ya maduka kuu nchini. Sehemu ya kuingia imefunguliwa, kuashiria liko wazi kupokea wateja. Bidhaa mbalimbali ziko mle ndani, na zimepangwa kwa njia ya kupendeza. Bei ya bidhaa pia imewekwa kwenye vibao vikubwa vikubwa, ili wateja waweze kuona.